Kuna askari aliyevaa nguo nyeusi huku akinawa mikono yake kwenye maji na sabuni. Kwa hivyo ni sharti kama ibada kila mmoja anawe mikono yake baada ya kutoka chooni na kabla ya kukula.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika pamoja uku wakichota maji kwenye mfereji. Watu hawa wanaibeba maji yao kwa wheelbarrow uku wakipeleka kwao.

Kuna mkono moja aliyeshika aina kadhaa wa kadhaa za madawa ,dawa hizi ziko kwenye chupa ya rangi meupe na kuna zingine ziko kwenye karatasi, kwa hivyo dawa hizi hutibu aina kadha wa kadha za magonjwa.

Kuna mwanamke mmoja anayekaa kwenye machela akiwa hospitalini. Mwanamke huyu alishika mtoto mdogo kwa hivyo alijifungua sasa hivi sasa akitabasamu na kumwangalia mtoto wake.

Kuna daktari aliyevaa koti jeupe la maabara. Glovu zi kwa mkono huku akikaa kwenye hospitalini. Daktari huyu anafanya kazi ya kuchanganya aina ainati za dawa huku akimwangalia vizuri.

Kuna mvua mingi ilionyesha ambayo ilisababisha mafuriko. Maji mingi yaliingia kwa nyumba za wenyewe. Watu walianza kutoa maji huku nje wakitumia baseni. Wanawake hawa wawili ambao walivaa mask kwa mdomo wanatoa maji huku nje.

Kuna umati wa watu waliokusanyika kwenye uwanja. Watu hao, wamekaa pamoja. Wengine wamekaa kwa kiti huku wengine wakikaa chini. Kuna mwenye alivaa koti jeupe la maabara mbele yao, huku akiwaambia kitu au akiwasomesha kitu.

Kuna muuguzi au pengine mhudumu aliyevaa nguo maalum za matibabu, barakoa kwa mdomo huku akimpea mgonjwa wake huduma ya sindano, mgonjwa akionekana anahisi vibaya sana.

Kuna daktari aliyevaa koti jeupe la maabara na barakoa kwa mdomo ambaye ni mwanaume. Daktari huyu anampea huduma ya sindano mgonjwa wake aliyekaa kwenye kiti ambaye ni mgonjwa.

Kuna madaktrai waliovaa nguo maalum za matibabu wakiwa kijijini ndani ya kibandani, madaktari hao wanampea huduma mgonjwa wao ambao ni mwanamke aliekaa kwenye kiti.

Kuna aina za dawa ambayo ni ya rangi ya njano inayoitwa kidonge cha ngandalaini. Dawa hizi husaidia sana watu, na inakinga aina ainati za magonjwa.

Kuna msitu au kichaka iliyochomeka, moto ikawa imeenda haraka kila mahali, inaonekana nyasi imekauka, lakini kuna wazima moto waliofika huku wakijaribu kuzima hiyo moto.

Kuna mtu ambaye anaeza kuwa dakitari, muuguzi au ata muhudumu wa wote aliyeshikilia aina za dawa mkononi mwake. Aina izo za dawa nikama vile vidonge ambayo ni ya majano na zingine ni za uthurungi. Pia ameshikilia mkebe mweupe .

Kuna daktari anayetengeneza dawa ya kienyeji kutoka miti kadha wa kadha. Dawa hizi hutumiwa sana na watu wengi kwa sababu inauzwa na bei rahisi kuliko ya hospitalini.

Kuna mikono inaoshwa na maji na kisafishaji mikono ambao ni sanitizer ama pengine anaweza kuwa anatumia sabuni. Tunavyiojua ni vizuri sana mtu aoshe mikono yake kabla ya kukula na baada ya kutoka chooni kwa hivyo usafi ni muhimu kwa afya njema.

Daktari ambaye alivaa koti jeupe la maabara anapea huduma mgonjwa wake. Mgonjwa huyu ni mwanamke anayepata huduma ya sindano. Nyuma yao pia kuna wagonjwa wengine ambao wanapata huduma kutoka madaktari mengine.

Kna aina ya dawa iliyowekwa juu ya meza ambayo iko kwa chupa. Dawa hizi husaidia kutibu aina ainati za magonjwa ambao watu wengi husumbua. Kando yake kuna sindano moja iliyowekwa.

Kuna watu wengi ambao ni mkusanyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye uwanja. Watu hawa wanapewa usaidizi na shirika au kampuni huku wakimpea nguo, chakula na ata maji.

Kuna daktari aliyevaa barakoa kwa mdomo na gloves kwa mkono, daktari huyu anampea chanjo ya sindano mtoto mdogo aliyeshikwa na mamake. Mtoto huyu analia kwa hivyo anahisi uchungu sana.

Kuna daktari au muuguzi aliyevaa nguo maalum za matibabu. Barakoa kwa mdomo na glovsi kwa mkono. Daktari huyu anampea huduma mgonjwa wake aliyelazwa, huku akimwangalia meno yake au pengine mdomo.

Kuna mvua nyingi iliyonyesha ambayo ilisababisha mafuriko nchini. Magari pamoja na watu walikosea pakupitia ila wanapitia tu ndani maji bila kujua maji haya yanaleta madhara kwao.

Kuna madaktari watatu walio hospitalini uku wakivalia nguo maalumu za matibabu na barakoa kwa mdomo. Madaktari hawa wanampea huduma wagonjwa wao waliokuja hospitalini ili wajue hali yao.

Kuna aina kadha wa kadha za madawa zilizopangwa kwenye meza. Dawa hizi ziko kwa chupa huku zingine zikiwa kwenye mkembe iliyoandikwa mkoko na za chupa iliyoandikwa mtiki. Dawa za chupa husaidia nguvu za kiume.

Kuna daktari au muuguzi aliyevaa barakoa kwa mdomo na gloves kwa mkono. Daktari huyu yuko hospitalini uku akimpea mgonjwa wake huduma wa meno au pengine mdomo. Pia kuna wateja wengine wanaosimamia laini.

Kuna mwanamke aliyekaa kwenye kitu huku akimshika mtoto wake kwenye mkono. Mwanamke huyu anamwelezea daktari uchungu ambaye mtoto wake anazopitia huku akihitaji daktari ampee usaidizi wa dawa.

Kuna dakitari ambaye ni mwanamke aliyevaa nguo maalum za matibabu ambazo ni rangi nyeupe. Dakitari huyu ako hospitalini huku akimpea huduma mtoto mdogo aliyeshikwa na mamake. Dakitari uyu anampea mtoto dawa ya maji kwa mdomoni.

Kuna daktari aliyevaa nguo maalum za matibabu ambayo ni ya rangi ya kijani. Daktari huyu anampea huduma mgonjwa wake aliyelazwa kwenye machela. Kando yao, kuna kiti cha magurudumu ambayo hutumiwa na watu wasioweza kutembea.

Kuna daktari au muuguzi aliyevaa barakoa kwenye mdomo akiwa hosipitalini. Daktari huyu anampea huduma ya sindano mgonjwa wake ambaye ni mwanamke aliyekaa kwenye kiti akiwa anahisi uchungu mwingi.

Kuna madaktari wawili waliovaa gloves kwa mkono wakiwa hospitalini. Madaktari hawa wanampea mtoto mdogo huduma ya sindano. Mtoto huyu anaona akipitia uchungu mingi kwa sababu analia.

Kuna daktari au muuguzi aliyevaa koti la bluu na mask ya uso. Ana sindano mkononi huku akihudumu mzee mmoja, au akipea huduma mzee mmoja mwenye kofia, na shati jeupe, akikaa kwenye kiti.

Kuna daktari aliyeshika chuma ya kuangalia shida ya kichwa. Daktari huyu anampea huduma mwanamke mmoja aliyekaa kwenye kiti huku akionekana akiwa na huzuni mingi sana.

Chupa kadhaa za chanjo zimepangwa juu ya kitamba cha rangi ya buluu kijani. Pia kuna sindano ya rangi ya manjano kando na hayo ,kuna kadi ya rangi ya njano ambayo huenda ni kadi ya kumbukumbu ya chanjo inayo tumika kuandika tarehe, jina la chanjo na maelezo ya mpokeaji wa chanjo.

Kuna chungu cha udongo yenye mchanganyiko ya rangi ya hudhurugi na mweusi, kinatoa moshi, kimewekwa juu ya moto au jiko la jadi. Kando yake kuna chungu zingine cha udongo na vitu zingine.

Kuna dakitari mmoja ambaye ni mwanamke aliyevaa nguo maalum za matibabu, glovusi kwa mikono na miwani. Dakitari huyu anampea huduma mgonjwa wake aliyekaa mbele yake huku akimwangalia shida aliyonayo kwa macho.

Kuna mtaalamu aliyevalia koti jeupe la maabara, ana kifaa kichwani chenye mwangaza, mask ya uso, kifaa kidogo mkononi, karatasi au fomu za maandishi mezani na kingine kingi kando yake, watu wengi.

Kuna mwanaume akimtazama au kumshika mtoto aliyendani ya kifaa maalum kinachotumika kuwahifadhii watoto waliozaliwa kabla ya muda wao au wanaohitaji uangalizi wa karibu.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye uwanja. Watu hawa wote wanavaa barakoa kwa mdomo uku wakifanya mazoezi, wakielewa kuwa mazoezi ni vyema kwa mwilini na afya pia.

Kuna daktari aliyevaa nguo nyekundu na barakoa kwa mdomo. Dakatari huyu anamwelezea mgonjwa wake kuhusu meno, na shida zinazoleta maumivu ya meno huku akimwonyesha.

Kuna aina ya dawa iliyowekwa juu ya meza ambayo iko kwa chupa ya rangi ya bluu. Dawa hii hutumiwa kutibu aina ainati za magonjwa ambayo inawasumbua watu wengi. Kando yake kuna sindano moja.

Kuna wanawake wanne na mwanaume mmoja aliyevaa nguo za kinga waliokusanya pamoja, watu hao wanaokota takataka pamoja huku wakiweka pipa wakielewa kwamba takataka hizi huleta shida na madhara kwa wananchi.

Kuna madaktari au wauguzi watatu waliyovaa fanana mweupe na glosi mweupe kwa mkono. Fanana yao imeandikwa maneno World Hearing Day. Chini yao kuna mwanamke anaopata huduma kutoka kwao. Huduma ya masikio.

Kuna daktari aliyevaa nguo maalum za matibabu glovsi kwa mkono na barakoa kwa mdomo akiwa hospitalini. Daktari uyo anampea mgonjwa wake huduma ya shindano ambaye ni mwanaume.

Kuna madaktari waliovaa nguo maalum za matibabu waliokuja kwenye uwanja ya kijijini. Wanakijiji wote walitoka na kuingia laini ili kupata huduma kutoka madaktari hao.

Kuna msichana aliyekaa kwenye mapokezi huku akitabasamu. Msichana huyu kazi yake ni kupokea watu na kuashiria wanaoenda. Kazi ya hospitali hii ni kutunza na kuhudumu meno ya wananchi.

Kuna nyumba zilizochomeka uku moshi ikivuka sana, watu walijaribu kukimbia na kukaa mbali na moto huu. Wazima moto walifika na kujaribu kuaza kusaidia watu hawa.

Kuna mwanamke aliyeweka mtungi kwa mgongoni huku akishika mtoto mbeleni. Mwanamke huyu anaendasa kuchota maji au pengine ashachota huku akielekea nyumbani na atumie maji yake kuosha.

Kuna daktari aliyevaa nguo maalum za matibabu. Daktari huyo anaampea huduma mgonjwa wake aliyevaa barakoa kwa mdomo, huku akingoja amalize apewe sindano yake ya afya.

Kuna dakatari au muuguzi aliyevaa barakoa kwa mdomo. Mbele yake kuna kisafisha mikono pamoja na karatasi nyeupe. Pia, daktari huyu anampea shauri huku akimwongelesha mgonjwa wake, akiwa na mtoto mdogo.

Kuna daktari aliyevaa nguo maalumu za matibabu glavi kwa mkono na inayotoa mwangaza kwa kichwa daktari huyu anampea huduma mgonjwa wake aliyelazwaa kwenye kiti huku akimwangalia meno wake ama mdomo wake.

Kuna pedi za kike mingi zilizokusanywa pamoja. Wasichana huwa wanavaa pedi hizi wakati wa siku zao kwa hivyo ni muhmu sana kwa kubadilisha pedi zake mara kwa mara ili kudumisha usafi.

Kuna aina kadha wa kadha ya dawa iliyo kwenye juu ya meza ambayo iko kwa chupa iliyoandikwa yellow fever vaccination ,dawa hizi hulinda miili dhidi ya magonjwa yanayosababishwa na mbu, pia kando yao kuna sindano

kuna majengo ambayo ni nghrofa refu iliyoanguka. Watu walikusanyika huku wakianza kuchukua picha ili wasambaze na watu wakuje kusaidia na waokoe maisha ya watu.

Mvua nyingi ilionyesha ilisababisha mafuriko nchini, kwa hivyo magari waliposapa kupitia ila wanapitia tu ndani ya maji. Tunavyio jua maji haya yanaleta madhara mingi kwa wananchi.

Kuna watu wawili waliovaa boot za mvua na barakoa kwa mdomo. Watu hawa wanatoa matakataka kila mahali uku wakikusanya pamoja. Ni vyema sana ichukuliwe hatua mapema kwa sababu matakataka hizi yanaeza madhara kwa wananchi.

Kuna madaktari au wauguzi waliovaa nguo maalumu za matibabu ambayo ni ya rangi ya jano wakiwa hospitalini. Madaktari hawa wanampea huduma ya sindano mtoto mdongo aliyeshikwa na mama yake.

Kuna vyungu vya jadi ambavyo mara nyingi hutumika katika mila na tamaduni za kiafrika asa kwa shughuli za kitamaduni kama vile tiba za kienyeji, ibada au kutuzia dawa za asili. Vyungu hivyo vimepangwa kwa shangwe na baadhi vinaonekana kuwa na vifuniko vya asili.

Kuna daktari au muuguzi aliyevaa koti jeupe la maabara, barakoa kwa mdomo na miwani machoni. Daktari huyu anachukua dawa kwa sindano huku akitaka kumtibu mgonjwawake anayepitia maumivu mwili.

Kuna mafuriko iliyotendeka maji yakawa yamejaa Kila mahali hadi njiani. Watu walikosa pa kupitia ila waliamua tu kupitia ndani ya maji huku wakishika viatu vyao mkononi huku wengine wakivaa buti La mvua.

Kuna daktari aliyevaa nguo maalum za matibabu akiwa hospitalini, daktari huyu anampea huduma mgonjwa wake, huku akimwashiria au akimwambia afanye mazoezi ya kila siku.

Kuna mzee aliyevaa maski ya mdomo huku akipata huduma kutoka daktari au muuguzi aliyeshikana sindano mkononi. Kando ya mzee huyu kuna watu waliopanga laini huku wakingoja kupata matibabu.

Kuna aina ya dawa iliyowekwa juu ya meza ambayo iko kwa chupa iliyoandikwa Polio vaccine inayo maanisha chanjo ya polio. Dawa hizi hutumiwa au hundungiwa watoto wadogo wanao na ugonjwa wa aina aina.

Kuna watu wengi ambao ni wagonjwa waliofika kwenye hospitalini hili wapate huduma kutoka madaktari hawa. Pia kuna daktari mmoja aliyekaa huku akivaa barakoa na kuangalia file .

Kuna mvua nyingi iliyonyesha ambayo ilisababisha mafuriko katika nchini. Maji yakawa yamejaa kila mahala hadi njiani, pikipiki walikosapa kupitia ila wanapita tu ndani ya maji huku mtu akisaidia.

Kuna madaktari wawili. Mmoja alivaa koti jeupe la maabara huku mwingine ya kijani. Walivaa barakoa kwa mdomo na gloves kwa mkono. Madaktari hawa wanapea hudumu kwa mgonjwa aliyelala kwa machela. Pia kuna kompyuta huku inayoonyesha kenye iko huko ndani yake.

Kuna mzee anayevaa shati na barakoa kwa mdomo. Mzee huyu anapata huduma kutoka daktari anayevaa nguo maaluma za matibabu. Anapewa huduma za sindano.

Kuna daktari aliyesimama, anavaa shati jeupe chini na koti la manjano juu, ana sindano mkononi uku akihudumia bibi moja aliyekaa kwenye kiti ya buluu uku akishika macho akionekana akipitia maumivu.

Kuna daktari ama muuguzi aliyevaa nguo maalum za matibabu akiwa hospitalini. Daktari huyu anampea huduma mtoto mdogo sana aliyeshikwa na mamake huku wakikaa kwenye kiti.

Kuna mhudumu alivaa nguo maalum za matibabu ambayo ni rangi ya bluu. Mhudumu huyu ni mwanamke anayempea huduma mgonjwa wake ambaye ni mjamzito. Pia kuna wengine waliokaa kwenye kiti huku wakingoja.

Kuna watu wawili waliovaa nguo nyeupe za kinga na gloves ya bluu kwa mkono. Watu hao wanafanya usafi kwenye hospitali. Mmoja anaosha juu ya meza huku mwingine akisafisha kando.

Kuna mwanamke anayeishi nyumba za mabati. Mwanamke huyu ana furaha tele uku akichota maji kwenye mifereji. Pia aliosha nguo zake na kuanika vyema. Mwanamke huyu anakaa msafi sana.

Kuna daktari aliyevaa koti jeupe la mahabara, miwani na barakoa kwa mdomo. Daktari huyu yuko kwa hospitalini. Anaangalia kibox uku akitoa dawa yenye iko kwa chupa ambayo rangi yake ni kijani.

Kuna mikono iliyoshika mikebe iliyo na dawa, dawa hizi ni aina za vidonge ambazo ni rangi ya manjano. Dawa hizi hutumiwa sana au hupewa watu kutoka hospitalini ili watumie na kujikinga kutoka magonjwa ya ainaaina.

Kuna daktari au muuguzi aliyevaa nguo maalum za matibabu ambayo ni buluu na glavus kwa mkono. Daktari huyo anampea huduma mgonjwa wake aliyelazwa kwenye machela huku akimwangalia mdomo wake au meno wake.

Kuna daktari au muuguzi ambaye ni mwanamke aliyevaa koti jeupe la maabara ,barakoa kwa mdomo na gloves kwa mkono. Daktari huyu anampea huduma mgonjwa wake huku akimwangalia meno yake.

Kuna mafuriko iliyotendeka, maji yakawa yamejaa kila mahali, magari na watu walikosa mahali pa kupitia lakini wanabajaji hawa wanajaribu kupitia ila ni shida kupitia ndani ya maji mingi.

Kuna madaktari waliovaa nguo maalumu za matibabu hospitalini. Baadhi ya madktari hao mmoja wao anampea huduma mtoto mmoja uku wengine wakisimama. Pia mama yake amekaa karibu uku akimngoja au akimuangalia anayompea.

Kuna watoto watatu wadogo ambao wanatabasamu huku wakionyesha mikono yao inayokaa ni chafu sana, kwa hivyo ni sharti kwamba watoto hawa wachukuliwe hatua ili wapewe sabuni na maji ya kusafisha mikono.

Kuna dawa kadha wa kadha zilizokusanywa kwenye juu ya meza. Dawa hizi ziko kwa chupa ya kila aina si bluu si jano na kadhalika. Kando yao kuna sindano mbili na pia kadi ya rangi ya jano.

Kuna mkono iliyovaa gloves ya rangi ya blue huku ikishika dawa iliyo kwenye chupa na sindano moja. Daktari huyu anaeza kuwa anaenda kumpea huduma ya sindano mgonjwa wake ambaye yuko hospitalini.

Kuna aina mingi za nyumba ambao ni maghorofa yanayoonekana imejengwa kitambo na za mabati. Baadhi ya nyumba hizo zimebomoka kwa sababu inaonekana kuna mvua nyingi au kuna maji mengi kwa eneo hilo.

Kuna daktari au mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe la maabara akiwa hospitalini. Anaonyesha au anaelekeza kwenye kiputo cha kijani kilichounganishwa na kifaa cha kitabibu kinachofanana na mashine ya kusaidia kupumua.

Kuna aina ya dawa iliyowekwa juu ya kitambaa mweupe. Dawa hizo moja ikona boksi na zingine ziko kwa chupa. Zinakaa kama majimaji, kuna mtu mmoja anachukua hio majimaji akiweka sindano.

Kuna mvua nyingi iliyonyesha iliyosababisha mafuriko kwa nchi, watu wengi walikosa kwa kupitia. Kwa hivyo wanapitia tu ndani ya maji bila kujua maji haya ni chafu na inaweza leta madhara kwao.

Kuna daktari au muuguzi ambayo ni mwanamke aliyevaa koti jeupe la maabara. Daktari huyu anampea huduma ya sindano mtoto mchanga aliyeshikwa na mamake. Mtoto huyu labda ana maumivu mingi.

Kuna aina zadawa ambazo zinatolewa kwenye mti. Dawa hizi inaitwa dawa za kienyeji. Watu wengi huwa wanatumia hizi dawa kwa kuwa ni bei rahisi.

Kuna madaktari wale wavao nguo maalum za matibabu ambayo ni bluu. Barakoa kwa mdomo na glovsi kwa mkono. Kati ya daktari hao wawili, mmoja anapea huduma mgonjwa wake ambaye ni mwanaume. Mwanaume huyu anapata huduma kwa masikioni.

Kuna aina kadhaa za madawa iliyowekwa juu ya meza ambayo imeandikwa yellow fever vaccination , kwa kiswahili inaitwa chanjo ya homa ya manjano, ambayo hutibiwa na ugonjwa unaoletwa na mbu. Kando yao kuna barakoa na pia sindano.

Kuna askari watatu na raia watatu kando wao. Askari hao wamevaa sare tofauti, wawili wamevaa zinazofanana huku mwingine akivaa za buluu. Wote wameshikilia fomu mkononi.

Kuna madaktari wawili waliovaa nguo maalum za matibabu, glovsi kwa mkono na barakoa kwa mdomo, madaktari hawa wanampea huduma mgonjwa wao aliyelazwa kwenye machela, huku wakimwangalia mdomo wake.

Kuna daktari aliyevaa nguo maalum za matibabu, gloves kwa mikono na miwani. Daktari huyu amemtibu mgonjwa wake aliyekuwa anaumwa sana kwa hivyo baada ya kutibu wote wawili wanatabasamu.

Kuna aina mbali mbali za dawa na virutubisho vya matibabu. Ikiwa ni pamoja na vidonge vya kipsuli zenye rangi ya bluu. Chupa za plastiki na glasi zenye dawa ya kioevu. Dawa za majimaji ya ku, za kudodoshea, chupa zilizo na mrija ya kunyunyuzia.

Kuna vidongo lipo ndani ya mikebe. Vidonge hivi huongeza nguvu za kiume au hamu ya tendo la ndoa. Hutumiwa na wanaume wenye matatizo ya nguvu za kiume, kama vile kushindwa kusimamisha au kudumu wakati wa tendo.

Kuna wanawake waliovaa pambo kwenye shingoni, wanawake hawa wametoka kuchota maji kwenye mrefeji huku wakiweka mitungi kichwani na kuelekea kwao ili wapeleke nyumbani na watumie.

Kuna madaktari wawili waliovaa nguo maalum za matibabu, barakoa kwa mdomo na glovsi kwa mkono, madaktari hawa wanampea huduma za meno kwa mwanamke mmoja aliyelazwa kwenye machela.

Kuna daktari ambaye ni mwanamke aliyevaa nguo maalamu za matibabu na barakoa kwa mdomo. Daktari huyu anampea huduma mtoto mchanga aliyezaliwa sasa hivi , akishikwa na mama yake.

Kuna daktari ambaye ni mwanamke aliyevaa nguo maalumu za matibabu akiwa hospitalini. Daktari huyu anamsaidia mtoto mchanga aliyezaliwa wakati huo huo. Anatumia kitu alioweka masikio uku akimuekea moyo wake na kumuangalia kama inafanya kazi.

Kuna daktari ambaye ni mwanamke aliyevaa nguo maalum za matibabu na mwiwani machoni, daktari huyu anampea huduma mtoto mdogo aliyeshikwa na mamake huku akimwangalia.

Kuna daktari ambaye ni mwanamke, aliyevaa nguo maalum za matibabu ambayo ni ya rangi ya kijani. Daktari huyu anajaribu kuokoa mgonjwa wake ambaye yuko hali ya mahututi sana.

Kuna nyumba zimechoka uku moshi zikivuka juu sana. Watu waltoroka kwenye nyumbani hadi uwanjani uku walikusanyika na kuokoa maishani yao. Kuna wazimamoto waliofika huku na kuanza kuzima moto.

Kuna daktari au muuguzi aliyevaa koti nyeusi na kofia nyeusi pia na glasi ya macho, anapea huduma mtoto mdogo au anapea chanjo. Mtoto huyo alishikwa na mamake aliyevaa kofia ya manjano.

Kuna wagonjwa wawili ambao ni wanaume waliolazwa kwenye wodi huu. Kila mmoja analala kwa majela yake. Mmmoja analala huku mwingine akikaa akionekana akihuzunika sana. Karibu yao kuna beseni wanaoweka mate au chochote wanachohitaji.

Jengo limeporomoka kabisaa na kubomoka kwa tabaka zake, watu wengi wamesimama juu ya kifusi, wazima moto na waokoaji wamevaa sare na vifaa vya usalama wakifanya juhudi za uokoaji. Hii ni hali ya ajali mbaya ya kuporomoka kwa jengo ambayo hutokea mara kwa mara kwenye maeneo yenye ujenzi duni.

Kuna maboksi mawili yenye maandishi Artemether and Lumefantrine Tablets Lumifen , chini ya maboxi hayo kuna blister backs mbili, moja ina vidonge sita vyenye ganda la rangi ya kijivu, nyingine imefungwa na ina maandishi yanayodhibitisha jina la dawa, dosi na malezo mengine ya kiwanda.

Kuna aina ya dawa iliyowekwa juu ya meza ambayo iko kwa chupa ya rangi meusi, dawa hizi iliyoandikwa jina Balijaam ambayo inatumiwa kutibu aina mbalimbali za magonjwa, kila hosiptali iko hii dawa.

Kuna watu wengi waliosimama kando ya barabara ambayo iliharibika kwa hivyo njia hii iko hatarini. Ni sharti kama ibada serikali wachukue hatua na watengeneze njia hii mapema.

Kuna daktari au muuguzi aliyevaa nguo maalum za matibabu, barakoa kwa mdomo akiwa hospitalini. Daktari huyu anachukua dawa kwenye sindano huku akitaka kumdunga mgonjwa wake ambaye ako.

Kuna madaktari au wauguzi waliovaa nguo maalum za matibabu, madaktari hawa mmoja anampea huduma ya chanjo kwa mdomo mtoto mdogo aliyeshikwa na mama yake huku wengine wakichukua picha.

Kuna daktari aliyevaa nguo maalum za matibabu huku akitabasamu na kupanga aina kadha wa kadha za dawa kwenye arafu. Dawa hizi hutumiwa au humpewa walio na ugonjwa kadha wa kadha ili wapone.

Kuna daktari au muuguzi anayevaa nguo maalum za matibabu na barakoa kwa mdomo huku akiangalia faili iliyo kwenye juu ya meza. Kando yake kuna kisafishaji mkono, pia mbele yake alikaa mgonjwa wake ambaye ni mwanaume.

Kuna mwanamke aliyejifungua mtoto mdogo akiwa hospitalini huku amelazwa kwenye machela. Kuna pia mwanamke mwingine aliyemkujia kumwangalia na akamletea zawadi mingi kama vile nguo na kadhalika.

Kuna mwanaume aliyevaa nguo zinazofunika kila mahali. Barakoa kubwa kwa mdomo na gloves kwa mkono. Pia alibeba tangi ya bluu mgongoni huku akisafisha sakafuni. Kando yake kuna mwingine aliyesimama,

Kuna daktari au muuguzi aliyevaa nguo meusi. Daktari huyu anapea huduma kwa mwanamke mjamzito. Mwanamke huyu alilazwa kwa mkeka uku akipata huduma.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika. Watu hawa walisimama kwa laini. Mbele yao kuna msichana aliyesimama uku akizungumza au akimwambia kitu.

Kuna mwanamke aliye simama, kando yake kuna mitungi ya kila aina, si manjano, si kijani, na kadhalika. Pia, kuna mtoto mdogo anayechota maji kutoka mfereji.

Kuna mtu mmoja akimbeba mwingine mgongoni ili kumvusha mtoni, hali hii inaonekana katika mazingira ya kijijini au maeneo ya mashambani ambapo hakuna daraja la kuvuka mto. Kuna watu wengine pia pembeni wanaotazama au wanaosubiri kuvuka pia.

Kuna daktari au pengine muuguzi aliyevaa nguo maalum za matibabu, barakoa kwa mdomo, glovsi kama mkono na miwani. Daktari huyo anampea huduma mgonjwa wake aliyelazwa, huku akimwamngalia mdomo wake.

Kuna aina kadha wa kadha za madawa zilizowekwa juu ya meza. Dawa hizi ziko kwenye chupa. Pia kando yake kuna sindano mbili na kadi moja ya rangi ya jano.

Kuna mwanaume na mwanamke wanaokaa kwenye machela ya hospitalini. Mwanaume huyu anayevaa fulana ya meusi anashika mtoto mdogo kwa mkono wake huku wakimwangalia wote wawili.

Kuna madaktari au wauguzi wawili waliovaa ngu maalum za matibabu ambayo ni rangi ya buluu, barakoa kwa mdomo na glovusi kwa mkono. Madaktari hao wanampea huduma wagonjwa wao aliyolazwa kwa machela.

Kuna daktari, muuguzi au pengine inaweza kuwa ni mhudumu yeyote aliyeshika mkono ya mtoto mdogo huku akipaka rangi ya blue ili ajulikane ya kwamba mtoto huyu alipata huduma kitambo.

Kuna madaktari au wauguzi wawili waliovaa nguo maalum za matibabu, gloves kwa mkono na barakoa kwa mdomo. Madaktari hao yumo hospitalini uku wakimpea huduma mgonjwa wao anayeumwa meno au pengine mdomo.

kuna choo ambacho ilijengwa vyema sana, choo hii iliandikwa maneno public toilet inayomaanisha choo ya uma kwa hivyo kila mwananchi anaweza ingia hii choo bila matatizo

Mna daktari aliyevaa nguo maalum za matibabu na miwani machoni. Daktari huyu anamchunguza mtoto mdogo aliyelazwa kwenye chupa ambazo ni wazi. Mtoto huyo anapata huduma kutoka daktari huyu.

Kuna daktari aliyavaa nguo maalum za matibabu na barakoa kwa mdomo. Daktari huyu hayuko hospitalini bali ako kijijini anampea huduma watu wa kijiji huku akimdunga sindano.

Kuna madaktari wawili waliovaa nguo maalum za matibabu, barakoa kwa mdomo na glovsi kwa mkono, madaktari hawa wawili mmoja anampea huduma mgonjwa wake aliyelazwa kwenye machela, huku akimwangalia meno yake.

Kuna daktari, muuguzi au pengine mhudumu anayevaa nguo maalum za matibabu, barakoa kwa mdomo. Daktari huyu alikuja kijijini ili aweze asaidie wana wa kijiji.

Kuna watoto wadogo ambao ni wagonjwa sana waliolazwa kwenye wodi huu ambao wanalalia machela. Watoto hao walisimamiwa na wazazi wao uku wakimchuguza hali yao vyema.

Kuna daktari aliyevaa koti jeupe la maabara na barakoa kwa mdomo. Daktari huyu anamshauri mgonjwa wake aliyekaa mbele yake huku akiwangalia. Juu ya meza kuna aina za dawa na mafomu mengi. Pia nyuma yao kuna watu wengi waiokaa kwenye kiti huku wakingoja.

Kuna madaktari waliovaa nguo maalum za matibabu wakiwa hospitalini, madaktari hawa walivaa barakoa kwa mdomo huku wakimpea huduma mwanamke mmoja aliyelazwa kwenye machela.

Kuna aina za dawa ambazo zinatolewa kwenye mti. Dawa hizi zinaitwa dawa za kienyeji ambazo ni za bei ndogo sana kwa hivyo watu wengi hua wanatumia dawa hizi ili kujitibu.

Kuna aina za dawa iliyo kwenye chupa zilizowekwa juu ya meza, dawa hizi husaidia kutibu aina aina za magonjwa. Kando yake, kuna sindano iliyowekwa dawa.

Kuna wahudumu waliovaa nguo maalum za matibabu, barakoa kwa mdomo huku wakikaa ndani ya hema. Wahudumu hawa kuna mmoja aliyesimama huku wengine wakikaa, aliyesimama anachukua dawa kwa sindano huku akitaka kumtibu mtu.

Kuna mwanaume mmoja ambaye ni mgonjwa sana aliyelazwa kwenye machela. Mwanaume huyu aliwekwa bendeji kichwani. Kwa hivyo, kando yake kuna sahani na kikombe ya kukulia.

Kuna mwanamke aliyesimama na kutabasamu huku akishika kitu cha kusafisha ukutani au sakafuni. Mwanamke huyu kazi yake ni kusafisha hospitalini ili watu wasipate ugonjwa wa aina...

Kuna madaktari wanaotunza watoto wadogo hospitalini. Madaktari hao kazi yao ni kuchunga watoto waliozaliwa, kabla ya kufikisha mwezi wanaofaa kuzaliwa.

Kuna madaktari wale wamevaa nguo maalumu za matibabu mmoja wao anavaa miwani na barakoa kwa mdomo madaktari hawa wanasaidia mtoto mdogo aliyezaliwa wakati hiyo na mtoto huyu alilazwa kwenye machela.

Dakitari aliyevaa barakoa kwa mdomo akiwa hospitalini. Dakitari huyu anampea huduma mwanamke mmoja ambaye ni mgonjwa huku akimwangalia jicho au macho lake.

Kuna daktari aliyevaa nguo ya kijani juu na mweupe chini. Daktari huyo pia alivaa miwani kwa macho na barakoa kwa mdomo. Pia alishika mtoto mdogo kwa mikononi mwake huku akimwangalia na kutabasamu.

Kuna mwanamke anayekaa kwenye machela ya hospitalini, huku akishika mtoto wake. Kuna watu wengi mchanganyiko ya wanaume na wanawake wakisimama, huku wakimwongelesha naye akimwangalia.